Mashine maalumu za kukokotoa kiwango cha pesa kulingana na mahitaji ya mteja kwa kutumia kadi, zikiwa kwenye ukumbi eneo ambalo halihitaji mhudumu bali huduma binafsi.

Jengo linaliotumika kama benki, likiwa na chumba maalumu cha kutoa hela kulingana na mahitaji ya mteja, bila kuwepo wa mtoa huduma kwa kutumia kadi.

Ukumbi unaotumika kama eneo la benki, kukiwa na rangi nyekundu na nyeupe, huku mteja mmoja mwanaume akiwa amesogelea dawati la mapokezi ili apate huduma.

Eneo linalotumika kama kumbi ya starehe ikiwa na vijana mbalimbali wanajirusha na kucheza muziki huku mikononi mwao wakiwa wanakunywa pombe.

Eneo katika hoteli linalotumika kama kaunta ya baa, likiwa na vinywaji mbalimbali vimepangwa, viti vizuri vya wateja kukaa, pamoja na vinywaji vya wateja kuchagua na kunywa.

Ukumbi kubwa unaotumika kwa ajili ya starehe ukiwa na wateja wawili wanawake wamekaa kochi jekundu, huku muhudumu aliyevaa jaketi jekundu akiwahudumia vinywaji.

Chumba kikubwa kinachotumika kama ukumbi wa starehe, kikiwa na eneo maalumu la kaunta lenye vinywaji mbalimbali vya kujiburudirisha, na taa nzuri kwaajili ya kumvutia mnywaji.

Eneo la wazi linalotumika na wauzaji wa magari, likiwa limeegeshwa magari mapya aina ya "Toyota" kwa ajili yaa kuwavutia wateja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la magari, likiwa na magari mapya yameegeshwa mbele ya vioo, ili kuwavutia wateja wanaopita pembeni.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la magari, likiwa na vyombo hivyo vimeegeshwa ndani na kumulikwa na taa vizuri kumvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani, likiwa limeegeshwa magari mapya yaliyopangiliwa vizuri ili kumvutia mteja aweze kununua.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la magari likiwa na magari meupe yanayouzwa yameegeshwa vizuri kuvutia mteja.

Duka la maziwa, likiwa na matangazo yanayoonyesha bidhaa zinazouzwa humo ndani, likiwa na jokofu mahususi kwa ajili ya kupima kwa usafi kiwango cha maziwa kulingana na mahitaji ya mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa, kikiwa na rangi nyeupe na za bluu huku tangazo likionyesha mnyama n'gombe pamoja na maziwa, kuashiria huduma inayoendelea humo ndani.

Duka la maziwa likiwa na michoro ya ng'ombe pamoja na maneno yanayoeleza huruma zinazoendelea ndani, huku likiwa limepakwa rangi nyeupe.

Mfanyabiashara wa duka la maziwa akiwa amevaa koti jeupe, anaendelea na zoezi la kupanga chupa za maziwa ili kumvutia mteja.

Duka la maziwa likiwa na nembo za ng'ombe pamoja na maneno yanayoashiria huduma zinazoendelea ndani, huku mtoa huduma akiwa amekaa kwenye benchi akisubiri wateja.

Jokofu la kisasa likiwa na picha za ng'ombe huwa na kifaa maalumu cha kupima kiwango cha maziwa kwa usafi kulingana na pesa aliyoitoa mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa, kikiwa na jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, huku kuna bango linaloonyesha ng'ombe na bidhaa hiyo humvutia mteja.

Duka la maziwa likiwa na jokofu mahususi kwaajili ya kutunza na kuuza bidhaa hiyo, lenye kifaa maalumu kinachoweza kupima kiwango cha maziwa kulingana na hela aliyotoa mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa likiwa na jokofu maalumu kwa ajili ya kutunza na kuuza bidhaa hiyo kwa kutumia kipimo maalumu cha usafi na mahesabu.

Jokofu mahususi kwa ajili ya kuuza na kutunza maziwa, likiwa na eneo maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa, kulingana na pesa ya mteja.

Chumba kinachotoa huduma ya maziwa kikiwa na jokofu lenye mfumo wa kisasa wa kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na jokofu maalumu, ambalo lina eneo mahususi kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kutokana na pesa ya mteja.

Jengo linalotumika kama duka la maziwa ikiwa na rangi ya kijani, huku mteja akiingia mlangoni kwenda kupata hiyo huduma.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na rangi nyeupe, maandishi mekundu na ya bluu, na picha ya ng’ombe kuonyesha huduma inayoendelea humo ndani.

Jokofu kubwa lenye uwezo wa kupima kiwango cha maziwa kulingana na hela ya mteja, likiwa limewekwa nje ya duka la maziwa.

Jengo kubwa la ghorofa likiwa na vyumba mbalimbali katika sakafu ya chini, ambavyo vinatumika kwenye biashara za saluni pamoja na mahitaji ya nyumbani.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na rangi nyeupe, picha ya mtoto ili kumvutia mteja, Huku ndani mtoa huduma akisubiri kutoa huduma kwa wateja.

Chumba kinachotumika kwa ajili ya kutunzia jokofu mahususi kwa ajili ya kuuza maziwa, likiwa lenye kifaa maalumu kinacho pima bidhaa hiyo kulingana na fedha ya mteja.

Eneo linalotumika kama duka la maziwa, likiwa na jokofu mahususi lenye kifaa maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na hela ya mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa kukiwa na jokofu mahususi kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, ambalo lina eneo maalumu la kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Jokofu maalumu kwa ajili ya kutunza maziwa Ikiwa kifaa kinachosaidia Kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa aliyotoa mteja

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa likiwa na jokofu maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja, pembeni akisimama mtoa huduma kwa ajili ya kuchota maziwa hayo.

Jokofu la kisasa linalotumia mfumo wa kutoa maziwa kutokana na kiwango cha pesa ya mteja, limewekwa ndani ya duka, likiwa na matangazo kuashiria huduma inayotolewa.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa kikiwa na jokofu maalumu, linalotunza na kuuza bidhaa hiyo kwa kipimo kulingana na pesa ya mteja.

Duka la maziwa Likiwa na rangi nyeupe na za kijani pamoja na picha ya Ng'ombe, Huku mteja akiwa amesimama kwa nje akisubiri huduma ya maziwa .

Chumba kinacho tumika kama duka la maziwa, kikiwa na matangazo kwa nje yanayo onyesha ng’ombe pamoja na bidhaa iliyopo ndani, huku mteja mwanamke akiwa amesimama nje anasubiri huduma.

Duka la maziwa likiwa na matangazo, picha ya maziwa na ng'ombe kwa nje kwa ajili ya kumvutia mteja aweze kujua huduma inayoendelea hapo.

Chumba kinachotumika kama duka la maziwa, kikiwa na jokofu maalumu kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na hela ya mteja, kwa mbele kikiwa na michoro mizuri kwa ajili ya kuashiria bidhaa inayopatikana hapo.

Duka la maziwa ambalo lina bango lenye rangi za bluu pamoja na nyeupe, likiwa na jokofu maalumu kwa ajili ya kutunzia barafu pamoja na maziwa.

Chumba kidogo kinachotumika kama duka la maziwa, kikiwa na jokofu mahususi kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na mteja, huku nje kukiwa na matangazo yanayoashiria huduma inayoendelea humo ndani.

Jokofu maalumu linalotumika kwa ajili ya kutunza na kuuza maziwa, likiwa limehifadhiwa ndani ya chumba cha ufundi.

Duka la maziwa linalopatikana eneo la kieni, likiwa na matangazo yenye rangi za kijani pamoja na nyeupe lina jokofu mahususi kwa ajili ya kupima kiwango cha maziwa kulingana na pesa ya mteja.

Eneo katika duka la maziwa likiwa na jokofu lenye kifaa maalumu, kinachopima kiwango cha maziwa kulingana na pesa mteja aliyotoa.

Jokofu linlotumika kwa ajiri ya kuhifadhia maziwa, likiwa na eneo maalum ule kifaa cha kupima kiwango cha maziwa na uhitaji wa mteja Hutumika kwa ajili ya kutunza.

Duka la maziwa likiwa na matangazo kwa nje kuonyesha huduma inayoendelea ndani kwa picha za kimiminika hicho, pakiwa na dirisha lililo wazi tayari kuwahudumia wateja.

Duka la samani likiwa limeweka vitu nje kama; makochi, makabati, viti pamoja na Vitanda, kwaajili ya kuweza kumvutia mteja.

Eneo la wazi lijulikanalo kama duka la samani, likiwa limepangwa makochi yenye mito pamoja na nakshi;; pembeni kukiwa na meza na viti kwa ajili ya chakula. Samani hizi zimepangwa vizuri ili kuvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani ikiwa kochi, viti meza za kahawa, vitanda vilivyotundikwa na taa nzuri ili kuvutia wateja.

Eneo la duka kubwa la samani, likiwa limepanga makochi, viti, makabati, pamoja na meza, vionekane vizuri ili kumvutia mteja.

Duka kubwa la samani lenye kochi zuri la rangi ya kijivu, pia na mito yenye rangi nyekundu, njano, chungwa pembeni pakiwa na meza ya kahawa, vitu vilivyopangiliwa vizuri kwa ajili ya kumvutia mteja.

Eneo la wazi la nje likiwa linatumika kama duka la samani likiwa na viti, makochi, meza, sturi pamoja na kabati.

Eneno la jengo litumikalo kama duka la samani likiwa na makoch , viti, makabati pamoja na vitanda vilivyopangwa kumvutia mteja.

Eneo la wazi la duka la samani, likiwa na kitanda cha mbao chenye godoro na makabati mawili pembeni, kilichoegeshwa nje kwa ajili ya kumvutia mteja.

Eneo la duka la samani, likiwa na meza nzuri iliyotengenezwa kwa mbao pamoja na kioo, ikizungukwa na viti sita vilivyopangwa kumvutia mteja.

Duka la samani likiwa na vitanda vimepangwa vizuri vya chuma na mbao, vikimulikwa na mwanga ili kuweza kumvutia mteja anayetembelea duka hilo.

Eneo la wazi linalotumika kama sehemu ya mauzo ya samani, pakiwa pameegeshwa vitanda mbalimbali vya chuma vyenye nakshi kwa ajili ya kumvutia mteja.

Eneo la duka la samani likiwa limezungukwa na mabati, huku ndani kukiwa na mafundi wawili wakike na wakiume wakiendelea na zoezi la kuranda mbao.

Eneo la duka la samani linalotumika kwaajili ya kutengeneza vifaa mbalimbali, likiwa fundi anapima na kuranda mbao ili aweze kutengeneza samani kama vile vitanda na makochi.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la samani, likiwa na: makochi, viti, vitanda pamoja na meza, huku likimilikwa na taa ili kuleta mvuto kwa mteja.

Eneo la wazi linalotumika kama sehemu ya duka la samani, likiwa na meza nzuri ya mbao iliyozungukwa na viti nane katika mfumo wa chakula, kumsaidia na kumvutia mteja aweze kununua.

Duka la samani likiwa na makochi pamoja na mito iliyopangiliwa vizuri vikimulikwa na taa, kwaajili ya kumvutia mteja anayetembelea biashara hiyo.

Jengo linalotumika kama duka la samani lililo zungushiwa uzio wa mabati likiwa na vitanda, makochi, meza vikimulikwa kwaajili ya kumvutia mteja.

Chumba kinachotumika kama duka la samani, wakiwa wameegesha kitanda cha ngazi mbili karibu na dirisha ili kuwe na mwanga wa kumvutia mteja.

Jengo linalotumika kama duka la samani likiwa limepangilia kwa ustadi samani mbalimbali, kama vile kochi, meza, vitanda, viti pamoja na stuli, vikimulikwa na mwanga mzuri ili kumvutia mteja.

Duka kubwa la samani, likiwa limeweka kitanda cha kisasa chenye godoro pamoja na mito, pembeni pakiwa na meza ili kumvutia mteja anunue.

Duka la samani, likiwa limeweka kiti cha mbao chenye pilo nyeupe pamoja na makabati yanayomulikwa vizuri na taa ili kumvutia mteja aweze kununua.

Eneo katika hoteli na mapokezi ikiwa na taa pamoja na nakshi mbalimbali kwaajili ya kumvutia mteja. Huku wahudumu wawili wa kike wakiwa wamesogelea hapo ili waweze kuwasaidia wateja.

Chumba kinachotumika kwa ajili ya wageni katika hoteli, kikiwa na kitanda kikubwa, neti, viti, vioo na taa nzuri, kwa ajili ya kuleta mwanga na nakshi.

Jengo linalotumika kama soko likiwa na meza mbalimbali na wafanyabiashara wakina mama waliopanga matunda kama maembe, ndizi pamoja na machungwa.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na mfanyabiashara wa kiume ambaye amebeba kwa mikono yake yote miwili zao aina ya brokoli, akipanga na vitu vingine kama karoti.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na mfanyabiashara aliyevalia nguo nyekundu. Akimkabidhi mbogamboga mwanamama kwa bashasha na furaha, kulingana na ubora wa bidhaa yake.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, likiwa na vifaa mbalimbali vya jikoni kama vile: majiko, vyombo, makarai pamoja na masanduku.

Eneo la soko likiwa na jengo lililoezekwa na ukuta mfupi haku nje pakiwa na wafanyabiashara mbalimbali wamepanga vyakula na matunda kama matikiti, maembe, nyanya pamoja na vitunguu.

Jengo kubwa linalotumika kama soko, likiwa na wafanyabiashara wanaume na mwingine mwanamke, wamepanga bidhaa zao kama vile: nyanya chungu, hoho, karoti , maharage pamoja na kabichi kwa ajili ya kumvutia na kumhudumia mteja.

Eneo la wazi linalo tumika kama soko, likiwa na mfanyabiashara Mwanamke, akipanga bidhaa mbali mbali kama vile: nyanya, maembe, mananasi pamoja na machungwa.

Eneo la wazi linalotumika kama soko, kukiwa na wafanyabiashara, kina mama waliopanga bidhaa kama nyanya, kwenye visado pamoja na ungo ili waweze kuwauzia wateja.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na vyakula mbalimbali vimepangwa kwa ajili ya wauzaji kama vile: magimbi, mihogo, pamoja na ndizi.

Eneo la wazi linalotumika kama biashara ya sokoni, likiwa na wauzaji mbalimbali wanaopangilia biashara za matunda, kama: nyanya, ndizi, maembe na parachichi.

Eneo la wazi linalotumika kama soko likiwa na wafanya biashara wanawake, huku mmoja akiinama kupanga bidhaa zake kama viazi, ndizi, karoti pamoja na nyanya.

Chumba kinachotumika kama ofisi kwa ajili ya mikopo, kikiwa na rangi ya bluu, na matangazo mbalimbali yakionyesha jinsi ya kupata huduma kwa simu.

Jengo kubwa na ghorofa vikiwa na vyumba mbalimbali ambavyo vinatumika kama maduka, huku nje pakiwa pameegeshwa vyombo vya moto aina ya pikipiki.

Chumba kinachotumika kama duka la nguo kikiwa na mashati yamekunjwa vizuri na kupakiwa juu ya meza, kukiwa na tangazo linasoma punguzo la bei kwa asilimia hamsini na tano; huku pembeni pakiwa na suruali.

Jengo linalotumika kama soko la kisasa, likiwa na chumba maalumu ambacho ni duka lenye mabango ya matangazo na taa zilizomulika bidhaa vizuri, makabati meupe.

Jengo kubwa linalotumika kama soko la kisasa, likiwa na eneo mahususi kwa ajili ya nguo za kiume zilizopangwa kwenye meza, huku suti zikiwa zimening'inizwa ukutani.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la kisasa likiwa na nguo mbalimbali zimewekwa kwenye makabati, huku nyingine zikiwa zimepangwa mezani kukiwa na bango likionyesha punguzo la bei kwa asilimia arobaini.

Chumba kinachotumia kama duka la nguo, kikiwa kimeanikwa nguo mbalimbali kwenye heng'a, na makabati katika muundo ambao utamvutia mteja.

Jengo kubwa linalotumika kama soko la kisasa likiwa na eneo kwa ajili ya kuuza tu nguo, pakiwa na makabati yaliyoning’iniza nguo pamoja na mabegi.

Eneo linalotumika kama duka la kahawa, likiwa na nakshi mbalimbali za mbao pamoja na majani makavu na taa kwa ajili ya kumvutia mteja, huku makabatini kukiwa na vikombe na chupa za kahawa.

Duka la kisasa ambalo linauza bidhaa za vyakula mbalimbali, likiwa na mteja mmoja ameshikilia kopo la chakula, huku akisoma yaliyomo ndani.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la kisasa, likiwa na makabati yenye vyakula huku mteja mmoja mwenye tisheti nyekundu, suruali nyeusi, akiwa anavuta mkokoteni wake kwa ajili ya kupakia bidhaa anazozihitaji.

Jengo kubwa linalotumika kama soko la kisasa likiwa na eneoo mahususi kwa ajili ya kuuza mbogamboga, ambapo pamepangwa matunda na mboga mbalimbali kama: matikiti, maembe, nyanya pamoja na mboga za majani.

Jengo kubwa linalotumika kama soko likiwa na makabati, viatu, nguo. Vimepangwa katika namna inayoweza kumvutia mteja ili aweze kuja kununua.

Duka kubwa linalotumika kama soko la kisasa likiwa limepangwa bidhaa mbalimbali ikiwemo juisi, soda pamoja na maziwa kwenye pakiti.

Jengo linalotumika kama soko la kisasa, likiwa na makabati yaliyopangwa bidhaa mbalimbali, kama vile sabuni za kuoshea vyombo na kufanya usafi.

Jengo kubwa linalotumika kama duka la kisasa, likiwa na makabati marefu yenye vinywaji mbalimbali, kama vile soda, juisi pamoja na maji.

Jengo linalotumika kama duka la kisasa likiwa limepangwa ndizi, mananasi, maharage, mchele, mtama pamoja na vyakula vingine vilivosindikwa kwenye pakiti.

Chumba kikubwa kichachotumika kama duka la kisasa, likiwa na eneo la vyombo ambalo limepangwa: makontena, chupa, sahani, vikombe pamoja na majagi.